Mimea ya ndizi yenye rangi ya kijani, inaonekana kua na majani mapana na marefu, na mimea hio imepandwa kwa karibu na kuunda kifuniko kizito cha majani.

Wafanyakazi wengi wamevaa mavazi ya kujikinga ya rangi ya samawati hafifu pamoja na kofia za neti za kufunika nywele. Wamepangwa kando wa mlingoti mrefu wa kusafirisha bidhaa uliojaa nyanya kwa wingi. Baadhi yao wanashika nyanya huku wengine wanaonekana wakizichambua au kuzikagua. Mlingoti huo unasafirisha nyanya kupitia kituo hicho kwa ajili ya kufungwa au kuchakata zaidi, ikiashiria mchakato wa usindikaji wa mazao kwa njia ya kisasa.

Chumba cha kuchungia mimea, chenye mimea mingi ya nyanya inakua wima kwa msaada wa kamba zilizofungwa kwenye miti, ya mbao, inayounda muundo wa msaada. Mwanamume aliyevaa shati ya rangi ya nyeusi na kofia ya kahawia, amesimama kati ya mimea hiyo, akiangalia na kukagua nyanya hizo. Chini ya mimea, kuna udongo pamoja na mabaki ya vitu vya asili kama vile majani yaliyooza.

Ndani ya chumba cha mimea, kuna mistari ya mimea, yenye majani mabichi na yenye afya, ambayo huenda ni mboga mboga. Katika sehemu ya nyuma, mtu aliyevaa kofia na huenda pia ana buti za njano, anaonekana akihudumia mimea, jambo linaloashiria shughuli za kilimo. Muundo wa chumba hicho unaonekana wazi ukiwa na fremu za chuma na kifuniko kilichong'aa kinachoruhusu mwanga kupenya.

Mstari wa ng’ombe wa maziwa wenye rangi nyeusi na nyeupe umepangwa kwenye ya hori la kulishia wakiwa wameinama vichwa kuelekea kwenye chakula cha rangi ya kahawia kilichokolea. Ng’ombe hao wametenganishwa na vigao au vizuizi vya chuma, wamepagwa kwa karibu sana huku hori lililo mbele yao likiwa limejaa chakula.

Shamba kubwa ya mazao machanga limepangwa kwa mistari sambamba iliyo sawa. Mazao yanaonekana kuwa na rangi ya kijana ishara ya ukuwaji mzuri. Trekta kubwa yakijani ipo katikati ikifanya kazi shambani.

Sehemu ya shamba inaonekana ardhi ikiwa na mchanga wa kahawa. Plastiki ya rangi nyeusi inayotumika kama kifuniko cha kuzuia magugu au kuhifadhi unyevu imewekwa kando zote za bomba refu la umwagiliaji lililopita katikati ya shamba. Mimea ya kijani kibichi inakuwa karibu karibu ikionyesha upandaji wa karibu.

Shamba kubwa la kilimo linalomwagilia kwa mifumo mingi ya kunyunyizia maji. Mimea ya kijani inaonekana kuwa imetanda kwote na maji yananyunyizia kwa usawa juu ya mazao.

Shamba la bustani lina mistari ya mimea michanga huenda ni mboga mboga inayokua katika udongo mweusi. Kuna mirija kadhaa ya umwagiliaji inayokimbia kando ya mistari hiyo, ikiashiria kuwa mfumo wa umwagiliaji wa matone umetumika. Karatasi nyeupe za plastiki zimewekwa pembeni mwa shamba hilo, huenda kwa ajili ya kuzuia magugu au kuhifadhi unyevunyevu.

Udongo wa kahawa iliyokolea umejaa kwenye shamba la kuinuliwa na mimea michanga yenye majani ya kijani imeanza kuchipua. Bomba jeusi la umwagiliaji limewekwa kwa usawa kupitia katikati ya shamba hilo. Na matone madogo ya maji yanaonekana juu bomba hilo, ikiashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone. Sehemu za mbao zinazounda fremu ya shamba hilo la juu zinaonekana kwenye mandhari ya nyuma.

Shamba la mimea michanga limepangwa kwa mistari iliyonyooka. Mifumo ya umwagiliaji ya mabomba madogo meusi inapita kati ya mistari hiyo huku bomba kubwa, jeupe au kijivu linaonekana juu yao. Udongo unaonekana kuwa mkavu na wa rangi ya kahawa.

Sehemu ya shamba ya kilimo ndani ya nyumba ya kuoteshea mimea, na inaonekana kuwa na udongo wa rangi ya nyekundu na imeandaliwa kwa mistari mirefu huku nguzo za chuma zimesimama kando ya mistari hiyo na mabomba meusi ya umwagiliaji yamewekwa kando kando ya mistari hiyo.

Sehemu ya shamba inaonesha udongo uliolimwa, wenye rangi ya kahawa nyekundu. Mabomba mengi ya umwagiliaji ya plastiki ya rangi nyeusi , yamepangwa kwa mstari sambamba juu ya shamba hilo. Katika sehemu ya katikati, kuna mstari wa mimea michanga ya kijani. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo la msitu lenye miti ya ukubwa wa kati, na urefu tofauti, ikiwa na rangi mbalimbali za kijani.

Shamba kubwa la kilimo limeunganishwa na mfumo wa umwagiliaji wa vinyunyizio. Vichwa vya vinyunyizio vinaonekana kama nguzo ndogo nyeusi zilizowekwa ndani ya shamba. Kutoka kwenye nguzo hizo, maji humwagika kwa mduara mpana, yakitengeneza ukungu unaoonekana juu ya mimea ya kijani. Shamba limejaa mimea mifupi ya kijani kibichi. Mipakani mwa shamba kuna miteremko ya kilima laini, pamoja na miti michache na vichaka vilivyotapakaa katika mandhari

Shamba kubwa lililotunzwa linaonekana; likiwa na mistari iliyopangwa vizuri ya mimea ya viazi yenye afya na kijani kibichi. Mifereji ya umwagiliaji yenye maji yanayotiririka inapita kati ya mistari ya mimea. Mistari ya miti inaonekana nyuma na kandokando ya shamba.

Mtaro mrefu uliyoinuka kidogo unapita katikati ya shamba. Mabomba ya plastiki ya kijivu yamelazwa chini ya mtaro huo. Mirija midogo ya plastiki nyeusi imetoka kwenye mabomba makuu. Mtu aliyevaa koti la samawati iliyokolea yupo karibu na mabomba hayo, huenda anfanya kazi kwenye mfumo wa umwagiliaji. Shamba limejaa mimea ya kijani inayokua kwa pande zote za mtaro na udongo unaonekana kuwa mweusi.